Hii ni gari la kifahari. Hii gari bei yake ni kubwa sana. Watu hawawezi nunua hivi hivi. Wale watajiri ambaye wako na pesa mingi mamilioni pekee ndiyo wanaweza kununua hii gari ya kifahari.

Hapo ni soko ya nguo. Unaeza pata nguo kila aina, kama ni shati, suruari, kaptura, sketi na nguo ya watoto, ya wazee, ya barobaro ya kila aina, wamama wengi wameweza kupata kazi hapa.